Mtoto mchanga amelazwa kwa utulivu kwenye kitanda cha plastiki, mwili wake umefunikwa kwa uangalifu na muuguzi aliyevaa sare za hospitali anamtizama.

Daktari amevalia koti jeupe ameketi kwa utulivu akiangazia kifaa cha kisasa cha kuchunguza macho na mgonjwa amekaa mbele yake amejiegemeza kwa usahihi huku uso wake ukiwa kwenye kifaa hicho.

Vijarida vyeupe vimepangwa Kwa safu kila kimoja kikiwa na maandishi ya b𝑢l𝑢u na nyeusi kuhusu dozi ya chanjo pamoja na maelezo ya kipimo yakifuatiwa na maelezo ya kampuni.

Hijabu ya kijani imefunika kichwa kwa heshima. Mikono imeshika kijitabu chenye maandishi. Sare nyekundu imepambwa, nembo ya MARS WRIGLEY.

Chungu cha udongo kilichojaa moshi kinawakilisha utamaduni wa jadi ikiwa juu ya meza nyekundu iliyopambwa kwa vifaa vingine vya asili.

Chupa nyingi za dawa za asili zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia juu ya meza ya duara, kila moja ikiwa na rangi na umbo tofauti.

Wodi ya hospitali ina vitanda vilivyotandikwa shiti nyeupe, pazia nyeupe. Ni safi mno, na ina televesheni ya burudani.

Daktari wa meno ameketi kwa utulivu akitazama karatasi anayoandika kwa uangalifu huku vifaa vya kitaalamu vikiwa mbele yake.

Wanafunzi wawili wa kike na mmoja wa kiume wamevaa sare tofauti na kupanga foleni. Mmoja akijaza maji chupani kutoka kwa tanki jeusi lililotolewa na shirika la msaada la hope care.

Mama ambaye amejifungua salama hospitalini. Amejawa na furaha na bashasha nyingi mno, kwa kumbeba mwanawe kwa mara ya kwanza.

Vidonge vingi vyeupe vimetawanyika karibu na chupa ya plastiki yenye maandishi ya rangi ya bluu na manjano.

Mizizi na mitishamba imepangwa juu ya meza baadhi ikiwa ndani ya mitungi ya plastiki yenye vifuniko vya rangi tofauti kama pinki, manjano, bluu na nyekundu.

Madaktari wawili wa meno wamevaa glavu na mavazi ya kazi, wakijishughulisha na kifaa cha kusafisha meno katika chumba safi cha kliniki.

Mwanaume ameinama kwa umakini. Amevaa kofia pamoja na koti lenye nembo ya shirika la afya akimchoma mtoto chanjo kwa ustadi.

Watu wawili wanavuka maji yaliyofunika barabara kila mmoja akiwa na kijiti kinachosaidia kusawazisha mwendo.

Kisanduku chenye maandishi ya zambarau na nyeupe kimebeba vidonge sitini vya chuma vya kunywa mara moja kila siku.

Mto mkubwa unafuka barabara ukitoka kwenye lori lililopinduka lenye maandishi hatari, huku watu wamesimama pembeni wakielekeza bomba la maji kwenye tukio hilo.

Majani ya migomba yameinama upande wa kushoto, yakielekea juu ya maji ya kahawia, yaliofunika ardhi yote pamoja na nyumba zenye mapaa ya bati.

Maabara safi imepambwa na madirsha makubwa yanayoleta mwangaza wa kutosha huku chupa ya kemikali ikiwa mikononi mwa fundi aliyevalia koti jeupe na kofia ya usalama.

Chupa ya Ibuprofen yenye kifuniko cheupe, imesimama mbele. Maandishi ya rangi nyeusi yakionyesha jina na maelezo ya dawa.

Vyombo vya kitamaduni vya udongo vimepambwa kwa ustadi kwa shanga za rangi mbalimbali vikitoa maandhari ya urithi wa jamii.

Vifungashio vidogo vya glasi vimetandazwa juu ya kitambaa cha kijani kila kimoja kikiwa na dosi ya chanjo dhidi ya surua, robella na matumbwitumbwi.

Watoto watatu wameinua mikono yao iliyojaa matope huku sura zao zikiwa na furaha ya kucheza bila kuogopa.

Ngamia mmoja amelala juu ya mchanga mwekundu, akiwa amebeba mzigo uliofungwa kwa vitambaa wa kijani na nyekundu.

Vidonge vya madini vimehifadhiwa ndani ya chupa ya kijani yenye maandishi yanayoeleza faida za kiafya ikisistiza mchango wake katika uzalishaji wa seli nyekundu za damu.

Mtu amevalia mavazi maalum ya kujikinga, akiwa na kifaa cha kunyunyizia kilichobebwa mgongoni. Akielekeza bomba kwenye mimea iliyopangika kwa mstari.

Mikono ya mtu aliyevaa glavu za blue zimeshika sindano yenye kichocheo cha chanjo inayo wakilisha juhudi za kinga kwa afya ya umma.

Wataalamu wa maabara wamevalia makoti meupe wakisimama kwenye mazingira ya kijani yaliyojaa miti ya asili. Mmoja wao ameinua chombo cha blue akieleza jambo kwa makini.

Mitungi ya maji ya manjano imepangwa kwa sakafu, nyuma yao kuna kundi la watu waliovaa mavazi tofauti wakishuhudia tukio.

Wahudumu watatu wamevalia mavazi rasmi ya matibabu wakijishughulisha kwa umakini na mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda cha tiba, kifaa maalum kikiwa kimewekwa mdomoni mwake.

Chupa ya dawa imewekwa juu ya meza nyeusi ikiwa na nembo ya kijani na mistari ya manjano inayovutia macho. Huku vidonge vyekundu vichache vimetandazwa mbele yake

Maafisa wa uokoaji wamejikita kwenye kifusi kizito cha jengo lililoporomoka wakitumia mashine na mikono kutafuta maisha yaliyofunikwa.

Madaktari wengi waliovaa sare, kofia na barakoa wanamhudumia mgonjwa ndani ya chumba cha operation .

Mama amevaa nguo ya njano na kujitanda leso nyekundu. Ameziba macho kwa mkono ulio na bangili nzuri ya rangi tofauti akistahimili uchungu wa sindano inayochomwa na muhudumu.

Watu sita wamesimama nje ya jengo lenye madirisha mapana, wawili wakiwa wamevaa sare rasmi za polisi huku wengine wakivalia mavazi ya kawaida.

Sanduku la virutubisho linafunguliwa. Pakiti za vidonge vyenye rangi mbalimbali kuonyesha tofauti ya kazi zikiwa zimeandaliwa kwa mpangilio maalum.

Wataalamu wawili waliovalia mavazi ya kinga wakisimamia mitungi ya kemikali kwa tahadhari kila mmoja akiwa na glovu nyekundu na barakoa nzito za gesi.

Mtu mmoja anatembea katikati ya uwanja wenye nyasi ndefu. Mikono yake imenyanyuliwa juu huku nzige wakiruka kwa wingi pande zote.